Kundi la watu wachache wanawake kwa wanaume, ambao wamehitimu siku hii mafunzo yao ya elimu ya watu wazima, na wapo tayari wenye shauku kubwa na mipango mingi ya kuingia mitaani na kubadilisha jamii iliyowazunguka kuwa na mtazamo uliyo chanya.

Jopo la wasomi watu wazima wamekutana kwa pamoja ili kuweza kuweka mikakati madhubuti ya kupeleka serikalini na kuwashauri ili waweze kutumika na kufanyika kwa maslahi ya taifa na wananchi wote.

Kundi la wanaume na wanawake ambao wengi ni vijana katika shule ya elimu ya watu wazima, wamesimama kwa utulivi wanaendelea kujadiliana na kupeana mawazo ya namna bora ya kubadilisha mitazamo iliyo hasi kwenye jamii iliyo wazunguka.

Kundi la vijana wa kike kwa wa kiume ambao wameamua kurudi shuleni na kujifunza fani mbalimbali. Wameingia kwenye chuo cha ufundi na sasa wanafundishwa namna ambavyo umeme unazalishwa na matumizi yake.

Wanaume kwa wanawake baada ya kumaliza na kuhitimu masomo yao ya elimu ya watu wazima ,sasa wameitana kwa pamoja ili kuweza kushirikishana mawazo ya kuanzisha mradi ambao wote kwa pamoja watafaidika.

Wanaume kwa wanawake ambao wameamua kurejea shuleni na kumalizia masomo ambayo walishindwa kufanya hivyo wakiwa watoto wadogo, na siku ya leo wamesimama imara kwa kujiamini ili kuhakikisha wanakomboa hatima zao ambazo zilikwama.

Wanaume kwa wanawake ambao wamevunja ukimya na kutangaza kwa jamii ya kwamba hawakupata nafasi ya kusoma wakiwa wadogo, hivyo wakarudi shuleni na kuanza upya kujifunza kusoma kuandika na kuhesabu na sasa wanahitimu wakiwa tayari wamepata maarifa hayo.

Vijana wakiume na wakike waliovaa vizuri na kupendeza katika mavazi rasmi ambayo hutumika ofisini au kwenye vikao maalumu, wamesimama kwa pamoja wakati wakipiga picha.

Kundi la wanawake ambao ni jamii ya wafugaji kijijini wamekuja mjini kwenye mafunzo maalumu ya namna ya ushanaji kwa kutumia cherehani, na sasa wametoka na kuanza mazoezi ya vitendo.

Baada ya kufundishwa kwa kina darasani, wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wametoka nje ili kufanya kwa vitendo yale yote waliyoyasikia na kujihakikishia ya kwamba wana ujuzi wa kutosha wa kwenda kuajiriwa na kuanza kazi.

Watu wazima wanaume kwa wanawake wameketi kwa mtindo wa duara wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na namna bora inayoweza kutumika kuleta mabadiliko ambayo ni chanya kenye jamii ambzao wanaishi.

Wanaume kwa wanawake watu wazima wamekutana ili kuelimishana mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na namna bora ya kuwalea watoto wao nyumbani na kupunguza uwezekano wa kuwa na wahalifu wengi kwenye mitaa tofauti tofauti.

Mkufunzi mbaye ni mtaalamu wa mambo mbalimbali hasa katika chuo cha ufundi na elimu ya watu wazima, amesimama mbele ya wanafunzi akiwafundisha na kuwafafanulia mambo mbalimbali, kuhusiana na kifaa alichokiweka mbele yao.

Katika shule ya elimu ya watu wazima wameketi wanaume kwa wanawake kwa mtindo wa duara, mezani kuna maji na vifaa vingine wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mwalimu aliyesimama katikati yao.

Mwanaume ambaye ni mzee wa miaka mingi yupo darasani katika shule ya elimu ya watu wazima, naye amekuja kujifunza: kusoma, kuandika na kuhesabu; na sasa wenzake wanamshangaa ikiwa ni mara yake ya kwanza akifanya vizuri na kupatia.

Wanaume kwa wanawake baada ya kuhitimu masomo ya elimu ya watu wazima, wameketi sasa wakijadiliana namna ambayo wanaenda kuyatumia maarifa waliyoyapokea, ili kuleta mtazamo na matokeo yaliyo chanya kwenye jamii.

Wanawake katika shule ya elimu ya watu wazima, wamevaa mavazi ya jadi ambayo ni kivutio kikubwa kwenye utalii wa taifa, ambapo watu ambao ni wanawake wa mataifa mbalimbali, huja kuyanunua na kwenda kuyavaa huko makwao.

Wanaume kwa wanawake ambao wameamua kurejea shuleni na kujifunza masomo ambayo kutokana na ukatili wa kijinsia na tamaduni mbalimbali za kiafrika, walishindwa kuingia darasani wakiwa watoto na sasa wamejipatia nafasi nyingine ili kupata maarifa zaidi.

Mkongwe mmoja kwenye miaka mingi ambayo hakupata nafasi ya kwenda shule na kusoma, sasa amepata fursa hiyo na watu wanamshangaa yule ambavyo anaelewa kwa kasi na kuwapita wote ambao wengine ni watoto wake na vijana wadogo.

Wanawake watu wazima baada ya kumaliza masomo yao wanakaribia kuhitimu, na sasa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza nguo za kisasa na kuzishona kwa kutumia mashine ya cherehani.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi katika chuo cha ufundi wametembelea eneo ambalo linatumika kwenye ufuaji wa umeme na uzalishaji wa nishati hiyo muhimu kwa jamii, wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi darasani kwa utulivu wakati ambao kijana aliyesimama mbele yao ambaye amejitolea kuwafundisha anaendelea kuwapatia maarifa ya vitu mbalimbali.

Wanawake wa kiafrika ambao wamepata fursa ya kuingia kwenye chuo cha ufundi na kufundishwa mambo mbalimbali ya ujasiriamali, ikiwa ni pamoja na ushonaji wa kutumia mashine ya cherehani na sasa wanafanya mazoezi ya vitendo.

Wananchi wengi wa kijiji ambacho kipo mbalimbali na mjini wamekusanyika kwa pamoja chini ya mti mkubwa wakiendelea kupewa elimu na maarifa mbalimbali, ambayo yatawasaidia kuifanya jamii yao kuwa na utulivu amani mshikamano na mafanikio zaidi.

Wanakijiji ambao ni jamii ya wafugaji na wakulima, ambao hawakupata kabisa nafasi ya kwenda shuleni wakiwa wadogo na sasa wamejipa nafasi nyingine, huku mzee mwenye miaka mingi wakiwa wanamshangaa wakati ambapo ndo kwanza anajifunza kuunda herufi.

Wanawake na wanaume, ambao hawakupata fursa ya kusoma wakiwa wadogo, kutokana na mila ambazo ni kandamizi hasa kwenye familia ambazo hazina kipato kikubwa, na sasa wameamua kurudi shuleni na kuanza upya.

Wanafunzi ambao wako kwenye chuo cha elimu ya watu wazima wanaendelea na masomo ya vitendo, ili kuhakikisha wanaupata ujuzi wa kutosha na wanaporejea mtaani wanaweza kuwakomboa wengine ambao hawajaenda shule.

Wananchi wamekusanyika katika chumba cha darasa la elimu ya watu wazima, mezani kuna madaftari na chupa za maji wakati wanaendelea kupatiwa maarifa mbalimbali hasa ya ujasiriamali na biashara ndogondogo.

Kijana wa kiume ambaye anajitolea katika kijiji chake, kuwafundisha watu wazima, ambao hawakupata fursa ya kwenda shuleni wakiwa watoto, na sasa wanaweza kupata maarifa tofautitofauti, hasa ya biashara na kwenda kujiajiri.

Mwanamke mmoja mwenye upendo na mshikamano na wanakijiji wenzake amejitolea kuwafundisha wanajamii wote ambao hawakuweza kupata fursa ya kuingia shuleni wakiwa watoto ili sasa waweze kuelewa, kusoma, kuandika mpaka kuhesabu.

Wanaume kwa wanawake ambao wamekusanyika kwenye chumba kimoja cha darasa la elimu wa watu wazima, huku wakiwa tayari wameelimika kwa kuvaa barakoa zinazowakinga na magonjwa mbalimbali yanayoambukiza kwa njia ya hewa.

Kundi la wanawake ambao wamevaa mavazi ya jadi wanaotokea kwenye jamii ya wafugaji, wameketi wakati wanafanya mazoezi ya vitendo baada ya kufundishwa mengi yanayohusiana na ushonaji wa kutumia mashine ya cherehani.

Elimu ya watu wazima, ambapo kijana amejitolea kuwafundisha wanajamii wenzake namna bora za kujiajiri mpaka kuweza kujisimamia mwenyewe kwenye biashara, na kuajiri watu wengine ili kuhakikisha analeta badiliko kubwa katika mitaa yote anakoishi.

Wananchi wa kijiji ambacho kipo pembezoni mwa miji ,wameketi nje chini ya mti katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu ,wakati wanapokea maarifa mbalimbali kutoka kwa wataalamu ambao wametoka serikalini.

Wahitimu wa elimu ya watu wazima wamekusanyika huku mmoja wao aliyekua ameketi kwenye kiti amesimama na kukiacha kiti chake wazi, ili kushirikisha mawazo yake wanayotaka kuanzisha mradi utakaowafaidisha wao na jamii walikotoka.

Wanafunzi ambao wanafanya elimu ya watu wazima, ambapo kutokana na mila na tamaduni mbalimbali zisizo rasmi za kiafrika, walinyimwa haki yao ya msingi ya kupata elimu wakiwa wadogo na sasa wanajipatia nafasi nyingine.

Ndani ya darasa la elimu ya watu wazima mkufunzi amesimama mbele pamoja na wengine wanajadiliana kwa kina, namna bora inayoweza kusaidia watoto ambao wanaishi kwenye familia zao kulelewa vizuri na kuwa na tabia njema ili jamii iwe na watu ambao ni wema na sio waovu.

Mwanamke ambaye amajitolea kwa moyo wake wote kuhakikisha watu wazima ambao walikosa fursa ya kupata elimu anawafundisha, na sasa anawaandikia ubaoni ili wote waweze kuelewa namna ya kusoma, kuandika na kuhesabu.

Wananchi wengi ambao wamekuja kujifunza elimu ya watu wazima, wamejaa ndani ya chumba cha darasa, bila kujikinga kwa namna yeyote ile kutokana na magonjwa mbalimbali ambayo wataalamu wa afya wanasema yanaweza kuambukizwa kwa njia ya hewa.

Watu waliotoka jamii tofautitofauti, wakiwa kwenye shule ya elimu ya watu wazima, ambapo wanafundishwa na mwalimu waliomzunguka anaeandika kwenye ubao wa kisasa usiotumia chaki, ili kuhakikisha wote wanaelewa na kwenda kufanikiwa.

Kijana wa kiume ambaye ni msomi ameyapata mafunzo yake kwenye nchi za mbali, na sasa amerejea ili kusaidia jamii yake ya wafugaji na wakulima, kupata maarifa aliyoyapata na kujikwamua kwenye umaskini uliokithiri.

Mwanamke msomi ambaye anapenda kujiongezea maarifa kila wakati anapopata fursa, amefika kwenye moja ya duka la vitabu, akitembea na kukagua ili kijipatia kile ambacho ni kipya na kwenda kuendelea kujiongezea maarifa.

Kutokana na mwamko mkubwa wa wasomi wengi wa kuandika vitabu mbalimbali, sasa hivi manufaa yote ya vitabu yamejaa matoleo mapya na kila mtu anafika ili kuweza kujinunulia na kuongeza maarifa zaidi.

Mwanamke, ambaye ni mpenzi wa kujisomea vitabu toka akiwa mtoto mdogo, ambavyo vimemsaidia na kumpa maarifa mengi ya kumtosha yeye na jamii iliyomzunguka, ametembelea tena duka la vitabu ili kuweza kujipatia kile ambacho amekifuata.

Jamii imepata muamko mkubwa wa kusoma vitabu hasa vinavyo wapatia maarifa ya kujenga taifa, kutokana na wimbi kubwa la wasomi ambao ni waandishi, hivyo stoo zote pamoja na maktaba zimejaa huku wanawake ambao wanapiga kila wakati wakijichagulia vile ambavyo wanavitaka.

Mazingira ya nje katika shule ya chekechea na watoto wadogo yamesafishwa vizuri na kupangiliwa kwa ukoka wenye kijani kibichi, na kwa pamoja na miti yakifanya mwonekano kuwa mzuri wa kuvutia.

Shule ya kisasa ambayo ni ya watoto wadogo na wa chekechea, iliyojengwa katika ubora na ustadi wa hali ya juu, mazingira masafi yanayovutia, kila mzazi kuja na kumuandikisha mwanae.

Chombo cha kisasa ambabacho kinatumika kwenye michezo ya watoto, chini umewekwa mchanga ambao unafanana na wa baharini ili kuhakikisha wanavyopanda na kushuka kwa kasi hawawezi kuanguka na kuumia.

Watoto ambao ni wanafunzi wa chekechea, wapo nje ya shule kwenye vifaa vya kisasa ambavyo vinatumika kwenye michezo, ili kujijenga kiafya na kiakili wanavyoingia darasani waweze kuelewa kwa kasi.

Eneo la nje ka shule ya chekechea ambalo Lina vumbi jingi lililochanganyikana na mchanga ,limewekwa vifaa vya michezo kwa ajili ya kuimarisha afya za watoto, akili zao ziweze kuchangamka na kupenda zaidi kuja shuleni.

Wanasaikolojia hasa wa maswala ya watoto wanashauri mara zote ili kuweza kuwapata wanafunzi wengi wanaopenda masomo na kuwai shuleni inapasa kuwepo na vifaa mbalimbali vya michezo ambavyo pia shule nyingi za chekechea wanaweza kulimudu swala hili.

Watengenezaji wa vifaa mbali mbali vya michezo kwa ajili ya watoto, wamejua na kua na maarifa ya kwamba, rangi tofauti tofauti zitawavutia wanafunzi ambao ni wadogo na kupenda zaidi kuja shuleni mara kwa mara.

Muonekano wa nje wa chumba kidogo cha darasa ambacho ni kwa ajili ya wanafunzi wa chekechekea, ambapo wanakijiji wameitisha michango na kuanzisha ili kuwasaidia watoto wao wapate elimu kabla ya kuanza shule ya msingi.

Shule ya kimataifa ya chekechea ikiwa imezingirwa na kupambwa zaidi na vifaa mbalimbali vya michezo ya watoto, vyenye rangi ya njano, nyekundu, kijani, bluu na vyote kwa pamoja vinafanya mandhari inakuwa ya kuvutia.

Moja ya Kifaa cha michezo katika shule ya chekechea, ambacho hutumika kuwafanya wanafunzi kupenda kuja shule mara kwa mara. Kuwafanya akili zao kuwa imara na wenye afya bora.

Wamiliki bibafsi wa shule za msingi na sekondari, wameendelea kuwapatia changamoto kubwa watu wa serikalini, ambao wanajenga majengo ya kisasa yenye ubora wa hali ya juu, ukilinganisha na shule za sekondari na msingi za serikali ambazo zina majengo yaliyochakaa.

Majengo ya kisasa yaliyojengwa katika ubora na ustadi wa hali ya juu kwa ajili ya shule ya chekechea suala, ambalo limewapa changamoto wale wote wanaomiliki shule ili kuweza kufanya kwa ubora zaidi na kuwavutia wanafunzi.

Katika shule ya chekechea vifaa vingi vya michezo vimewekwa eneo la nje watoto, wamewekwa tayari wanaendelea na michezo tofauti tofauti huku waangalizi wao wamesimama pembeni kuhakikisha hawaumizani wala kupata madhara yoyote.

Shule ya watoto wadogo na wale ambao ni wa chekechea. Mandhari yake ya nje imewekewa vifaa vya michezo vinavyosaidia kuwa na afya bora, akili iliyochangamka, na kupenda zaidi kuja shuleni mara kwa mara.

Vifaa vya michezo katika shule ya chekechea ambapo wanafunzi wanavitumia kwenye michezo tofautitofauti ili kuhakikisha wanakua kiakili, wanakuwa na afya bora na kufanya vizuri kwenye mitihani yao.

Nje ya vyumba vya madarasa, katika shule ya chekechea na watoto wadogo. Vimewekwa vifaa vya michezo vyenye rangi ya njano, bluu na kijani, ili kuwasaida kuwa na afya nzuri, kukomaa kiakili na kufanya vizuri kwenye masomo.

Shule ya msingi ambayo ipo kwenye hadhi ya kimataifa, mazingira mazuri yenye uoto wa asili tofautitofauti na yaliyosafishwa vizuri; yakimvutia kila mzazi anayemleta mtoto wake.

Mwalimu wa shule ya msingi ambaye, ameona aivue barakoa yake ili wanafunzi wamuelewe kwa kina, anaendelea kutumia ishara ya mikono yake ili kuhakikisha hakuna anayepitwa wote wanapata ufaulu ulio bora.

Mradi mpya wa shule za msingi, unaolenga kutokomeza kabisa vyumba chakavu pamoja na samani zilizochoka na kuharibika, na sasa madarasa mapya yamejengwa na kuwekewa madawati mapya mazuri na ya kisasa.

Chumba cha kisasa ambacho si tu samani zilizotengenezwa kwa ubora wa hali ya juu kwa kutumia malighafi za mbao; taa zilizofungwa rangi za ukutani, vyote kwa pamoja vinayafanya mazingira kuwa na mandhari inayovutia.

Chumba cha darasa ambacho kimejengwa kwa mtindo wa kisasa, huku samani zake pia zikiwa zimetengenezwa na kuchongwa ubora wa hali ya juu kwa kutumia malighafi za mbao.

Elimu ya shule ya msingi, ambayo bado ni duni na inayowafanya wanafunzi kudumaa bila kuelimika kutokana na ukosefu mkubwa vitendea kazi, kama vile: madawati ambayo katika chumba hiki ni chakavu na hayafai kwa ajili ya wanafunzi.

Shule nzuri ya watoto, ipo katikati ya msitu uliojaa uoto wa asili na kufanya mazingira kua na hali ya hewa nzuri, na harufu inayovutia ya maua ya kondeni, hivyo kuwafanya wazazi wengi kupenda kuwaleta wanafunzi hapo.

Vitabu ambavyo ni vya zamani, vimewekwa kando baada ya mtaala mpya wa elimu ya msingi kubadilishwa, na sasa vingine vipya vinaandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha elimu hii inaboreka zaidi.

Kitabu kwaajili ya wanafunzi wa shule za msingi hasa chekechea na darasa la kwanza, chenye picha na michora ya watu wazima, watoto na wanyama inayowasaidia kujifunza na kupata maarifa zaidi.

Kwenye baraza iliyopo nje ya shule ya msingi kukiwa na chuma kubwa zilizoshikilia paa la jengo, huku katikati kukiwa na mlango ambao unatumika kuingia kwenye vyumba vyote vya madarasa.

Kitabu ambacho ni kwa ajili ya wanafunzi wa shule za msingi, kikiwa ni mtaala mpya uliotolewa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, kwa ajili ya kuboresha na kuhakikisha wanafunzi wanafanya vizuri na kufaulu zaidi.

Michoro na alama tofautitofauti ambazo zimeandaliwa kwaajili ya wanafunzi wa shule za msingi, wanazozitumia walimu ili kuwafundisha na kuwapima wana kasi kiasi gani, ya kujifunza na kuyashikilia mambo bila kusahau.

Ndani ya darasa katika shule ya msingi pamoja na shule nyingi ambazo ni za serekali, miundombinu chakavu imekuwa ni tishio kwa Kila mzazi ambaye anapeleka mwanafunzi wake akihofia anaweza kupata madhara kama vile kuangukiwa na samani ambazo ni chakavu.

Vitabu vilivyopangiliwa vizuri ndani ya ofisi ya mwalimu wa somo la kiswahili katika shule ya msingi, baada ya wanafunzi kuvisoma, kujadiliana, kujifunza na kupata maarifa tofautitofauti.

Shule ya kisasa ya msingi inayomilikiwa na taasisi binafsi, katikati ya miti mingi na uoto wa asili wa aina mbalimbali. Ambapo vyote hivi vinafanya mazingira yake yawe na hali ya hewa nzuri na mandhari inayovutia.

Ndani ya ofisi ya walimu, yamewekwa mashelfu na ndani yake yapo maafaili tofautitofauti yenye taarifa muhimu, kwa ajili ya wanafunzi wote ambao wanaendelea na masomo yao na ambao tayari wamekwisha maliza.

Moja ya darasa katika shule ya msingi zimeandikwa siku saba za wiki kwa lugha ya kiingereza ambapo inawasaidia wanafunzi hasa wale watoto wadogo kujifunza mara kwa mara wanapoingia na kutoka hata wanapoelekea nyumbani."

Mwalimu ambaye anafundisha somo la kingereza, katika shule ya msingi, anaendelea kuandika ubaoni kwa kutumia chaki nyeupe, ili kuhakikisha wanafunzi wananakili na kuelewa vizuri.

Walimu katika shule hii ya msingi wanawafundiaha wanafunzi namna ya kutunza mazingira, na uoto wa asili ili usije ukapotea na wakejitahidi kupanda miti na uzio kwa kutumia maua.

Kitabu kipya ambacho kimeingizwa kwenye shule za msingi, chenye michoro na picha tofauti tofauti zitakazo wafanya wanafunzi waweze kuzitambua kwa haraka, hivyo kuwajengea ueleewa mpana wa kujifunza na kuelewa vitu kwa haraka na kwa bidii.

Shule ya msingi ambayo iko mbali na mjini wanafunzi waliofika ni wachache, ambapo umbali mrefu na hatari ya misitu ambayo ipo karibu na njia wanazopita wanafunzi imekua ikiwatishia wengi kutokuja shuleni mara kwa mara.

Mwalimu wa shule ya msingi ambayo wanajifunza sana kutumia somo la kiswahili, anakazana kuhakikisha wanafunzi wake wanalielewa pia somo la kiingereza, na ameandika majina ya siku saba za wiki nyuma ya mlango.

Wanafunzi wa shule ya msingi wamewekewa ngazi ili kupanda kwenda madarasani asubuhi, mchana na jioni ili kuwafanya wawe imara kiafya na kuwaongezea mazoezi.

Ndani ya chumba cha ofisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi, limewekwa faili likiwa na rangi ya bluu kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zote muhimu za walimu na wanafunzi.

Muonekano wa nje wa moja ya sehemu katika shule ya msingi, kukiwa kumejaa kijani kibichi inayotokana na vile ambavyo waalimu wanawafundisha wanafunzi, namna ya kupanda miti na mimea mingine na kumwagilia mara kwa mara.

Watu ambao ni wasomi na wamejikita kwenye kuandaa mitaala mbalimbali kwa ajili ya shule za msingi na sekondari, na sasa wamezindua kitabu kipya ambacho kina hadithi na michoro ya watoto wazima na wanyama ambavyo vitatumika kwenye shule za msingi.

Ndani ya ofisi ya mwalimu wa darasa katika shule ya msingi yamewekwa mafaili kwa juu kabisa ambayo yanatunziwa taarifa zote za wanafunzi waliopo na ambao tayari walishamaliza.

Majengo mapya ambayo yanajegwa na mradi wa serikali wa kuboresha vyumba vya madarasa na samani za ndani na sasa yamekua tayari ili wanafunzi kuweza kurejea na kuendelea na masomo yao ya kila siku ili kuhakikishia wanapata maisha ambayo ni bora hapo baadae.

Wanafunzi wachache ambao wanatoka kwenye jamii ya wafugaji, wamefika tayari darasani wanaendelea na masomo yao, huku wengine wakiwa wamebaki nyumbani wakiendelea kuingilisha mifugo na wengine kuipeleka porini ili ipate malisho ya majani.

Kitabu maalumu kwaajili ya wanafunzi wa shule za msingi kinachotumika kuwafundisha mambo mbalimbali hasa ya kijamii yanayoenda kuwasaidia siyo tu kwenye mitihani hata maisha yao ya badae.

Mwalimu wa shule ya msingi kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kujiuzulea umaarufu mkubwa kwa walimu wenzake wanafunzi na wazazi, anayeendelea kuwafundisha akitumia ishara za mikono ili kuhakikisha ya kwamba wanaelewa zaidi.

Mazingira ya nje ya shule ya msingi, inayomilikiwa na taasisi iliyo binafsi na sio serikali, kumejengewa njia za kupita na kwenda kwenye sehemu mbalimbali kwa kutumia Saruji.

Serikali imekaa na jopo la wataalamu ambao ni wasomi na wamevitoa vitabu vipya, ambavyo ni kwa ajili ya shule za msingi ili kuongeza ufaulu na ubora wa elimu.

Mradi mpya wa serikali wa kuboresha shule za msingi, umeanza kwa kujenga vyumba mbalimbali vya madarasa, na kutengeneza samani zilizo bora zaidi, ikiwa ni pamoja na meza na viti.

Mwalimu wa shule ya msingi; kazi ambayo amekuwa akiitamani na kuipenda toka akiwa mtoto mdogo na wazazi wake kumsaidia na kumfikisha mahali ambapo amejitambua na sasa yeye mwenyewe ameifanya kwa miaka tele na kujizolea umaarufu wa kutosha pamoja na uzoefu unaomfanya aendelee kustahimili kazi yake.

Wanafunzi ni matokeo ya walimu bora walionao na sasa shule hii ya msingi, imejaa uoto wa asili ikiwa ni pamoja na miti, waliopanda na kumwagilia vizuri baada ya kufundishwa na mime bora ya kuwa na mazingira yenye hali ya hewa safi.

Ndani ya ofisi ya mwalimu wa shule ya msingi vimepangwa vizuri vitabu kwa ajili ya wanafunzi vyenye hadithi mbalimbali pamoja na michoro inayowasaidia kupata uelewa zaidi.

Kitabu chenye michoro ya watoto na watu wazima, ambacho kinatumika kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, kimewekwa mezani kwenye ofisi ya mwalimu, kwa wale wote ambao wanakihitaji na kununua.

Muonekano wa nje katika shule ya msingi maeneo yamesafishwa vizuri, huku njia ya kuingilia na kutoka shuleni ikiwa imetengenezwa vizuri kwa kutumia saruji na imesafishwa vya kutosha.

Ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi, yamewekwa mafaili ambayo ndani yake zipo taarifa muhimu na za siri kuhusiana na wanafunzi wote, ambao wamewahi kusoma na waliopo sasa darasani.

Mwonekano wa shule ya msingi, ambayo inapatikana pembezoni mwa mji, madarasa mengi ambayo yana vyumba vya kutosha, vinavyoruhusu mwanga uingie na wanafunzi waweze kuona ipasavyo.

Eneo la barazani ambapo kuna mlango mkuu wa kuingilia ndani kwenye shule ya msingi, ili kuweza kufika kwenye vyumba vya madarasa ambapo wanafunzi wamekaa kwa utulivu wakiendelea na masomo yao.

Mwalimu ambaye anafundisha shule ya msingi iliyopo pembezoni mwa mji, ambayo iko mbali na makazi ya watu, amewahi asubuhi na mapema na kuandika ubao kwa kutumia chake na tayari umejaa, na wanafunzi wamefika wachache kutokana na umbali mrefu wa kutembea.

Kitabu kipya kwa ajili ya shule za msingi, ambacho kinalenga kuwafundisha wanafunzi namna bora ya kuishi kwenye familia kwenye jamii, na vile ambavyo wanaweza wakashiriki kuondoa mitazamo ambayo ni hasi kwa watu.

Ndani ya shule ya msingi, chumba maalumu ambacho kimejengwa kwa mradi wa kisasa wa serikali wa kufanya maboresho ya vyumba chakavu pamoja na samani zilizochakaa na sasa kipo tayari kikiwa na viti na meza mpya kwa ajili ya wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya msingi amesimama mbele ya wanafunzi wachache; ambao wengine wameshindwa kufika kutokana na umbali mrefu, wanaotembea kuanzia alfajiri, hivyo kuwafanya kuchoka na kuishia njiani.

Ngazi zilizojengwa kwa mtindo wa kisasa kwa kutumia malighafi nguvu za chuma; zimewekwa kwenye shule ya msingi ili kuhakikisha wote wanapita asubuhi, mchana na jioni; kwenda kwenye madarasa yaliyoko gorofa ya kwanza.

Eneo la baraza katika shule ya msingi, ambalo wakati wa jua kali wanafunzi huketi kwenye kivuli ili kuhakikisha hawapati miale mikali inayotokana na jua, na kuathirika hasa kisaikolojia.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi ambapo mimea na uoto wa asili tofautitofauti imepandwa; ikiwa ni pamoja na miti mirefu inayotoa kivuli na hali ya hewa iliyo nzuri kwa kila mtu.

Mwalimu wa shule ya sekondari katika somo la bailojia, akiwaelezea wakaguzi na wataalamu mbalimbali waliokuja kuwatembelea, namna ya matumizi ya vifaa vilivyopo mezani, ili viweze kutumika kuleta tija na maendeleo kwa wanafunzi.

Nje ya darasa la kidato cha nne katika shule ya sekondari, walimu wawili kutokea shule mbili tofauti wanabadilishana mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vitabu na mitihani iliyopita ili kuhakikisha kazi yao inakuwa rahisi na wanapata mafanikio makubwa.

Mradi mpya wa serikali unaofadhiliwa na mataifa mbalimbali ya nje kwa kujenga majengo mapya na shule za msingi na sekondari yanaendelea kuwa tayari na sasa wanafunzi wanakaribia kurudi shuleni na kuendelea na masomo.

Mkakati wa kisasa wa serikali, wa kutengeneza vyumba vya madarasa vya kuvutia na vya kisasa, unaendelea na sasa darasa hili la kidato cha nne chini hakuna vumbi tena. Limetengenezwa vizuri na lina kila ambacho kinahitajika.

Katika maktaba inakotunzwa vitabu tofautitofauti, hiki cha kemia ambacho ni kwa ajili ya wanafunzi wa shule za sekondari wale ambao wanaosoma masomo ya sayansi, kinacho wasaidia kuwaongezea maarifa zaidi.

Chumba cha kulala wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari kimesafishwa vizuri vitanda vyenye sehemu mbili ya kulala ya chini vikiwa navyo vimetandikwa na kuyafanya mazingira kuwa yenye ubora na rafiki wa watu wote wanaokuja kupumzika.

Chumba cha darasa cha shule ya sekondari ambayo inamilikiwa na watu binafsi, hivyo ndivyo ambavyo imesababisha samani na sakafu kuwa ya kisasa na unayomvutia kila mwanafunzi.

Mazingira ya nje katika shule ya sekondari yamewekwa baadhi ya mabenchi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ili wanafunzi watoke wakati mapumziko na kujipumzisha kabla ya kurejea darasani na kuendelea.

Ndani ya ofisi ya mwalimu ameketi akiwa amevalia barakoa. Mezani kuna madaftari mengi ya wanafunzi akiyapitia moja baada ya jingine ili kuweza kuyajua maendeleo ya wanafunzi wake.

Kitabu cha baiolojia ambacho kwa kawaida kinatumika sana kwenye shule za sekondari hasa kwa wanafunzi wa kidato cha tatu na cha nne wanasomea masomo ya mchepuo wa sayansi.

Muonekano wa majengo ya shule ya sekondari ambayo ipo kijijini, mazingira yakiwa na uoto wa asili uliokauka ikiashiria mvua hazijanyesha kwa mda mrefu.

Wakati za majira ya mwisho wa mwaka, shule zimefungwa walimu pia na wafanyakazi hawajaachwa nyuma wanapatiwa zawadi pamoja na vyeti kutokana na nidhamu mkubwa walioonyesha kazini na bidii ya kuhakikisha wanafunzi wamefaulu vizuri.

Samani ambazo zimetengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao, tayari zimesafirishwa na kuingizwa kwenye moja ya chumba cha darasa, ambacho ni kipya kabisa tayari kwa matumizi ya shule za sekondari.

Kitabu cha somo la kemia, ambacho ni moja ya masomo katika shule ya sekondari kwa wanafunzi wanaosomea michepuo ya sayansi na kinauzwa kwa ajili yao ili wajiongezee maarifa zaidi.

Moja ya kitabu kwaajili ya wanafunzi wa shule za sekondari ,cha somo la biologia kinauzwa ,ili kuwaongezea maarifa zaidi na wafaulu vizuri hasa wa mchepuo wa sayansi.

Samani za kisasa zimetengenezwa vizuri kwa kutumia marighafi za mbao, zimeingizwa ndani ya chumba cha darasa tayari kwa wanafunzi wa sekondari kuvitumia na kuweza kufanya vizuri kwenye mitihani yao.

Moja ya maktaba katika shule ya sekondari ambapo vinapatikana vitabu vya aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na vile vya mchepuo wa sayansi kama vile vya biolojia, kemia na fizikia ili kuwaongezea wanafunzi maarifa zaidi.

Walimu wafanyakazi na wengine wote ambao wanahusika, na elimu ya shule ya sekondari, wanatunukiwa vyeti na zawadi tofautitofauti, kwa wale ambao wana nidhamu ya kutosha, na kujituma kufanya kazi kwa bidii.

Mfanyakazi katika chumba cha maktaba ya sekondari akifanya usafi ili kuhakikisha hakuna viumbe hai ambao wanatafuna vitabu na kuviharibu kama vile panya.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyevalia suti na kupendeza, amesimama mbele ya wanafunzi kando ya ubao ambao umewekewa mchoro. Akiwafundisha namna ambavyo mmeng’enyo wa chakula kwa mwanadamu unafanyika.

Katika shule ya sekondari ya wasichana chumba kilichotengwa kwa ajili ya kulala, taa moja ambayo ipo katikati imeshwa huku vitanda vyote vimetandikwa vizuri kwa mashuka masafi na mazingira yote yamesafishwa.

Moja ya chumba cha darasa, ambacho kimejengwa katika ubora na ustadi wa hali ya juu, kuanzia chini kwenye ardhi, samani zinazotumika, ukuta mpaka taa, vyote kwa pamoja ukiwa ni mradi wa serikali.

Katika mradi mpya wa serikali wa kutengeneza samani mpya za vyumba vya madarasa, umeanza katika shule ambapo meza kubwa zimetengenezwa, ambazo zitatumika badala ya madawati madogo yaliyokuwa yamezoeleka miaka yote.

Kitabu ambacho ni kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari hasa wale wanaosoma masomo ya sayansi kinachosaidia kupata elimu, maarifa zaidi ambapo pia kwenye mitihani wataweza kufaulu na kuendelea na masomo ya juu zaidi.

Ndani ya chumba cha kulala cha wasichana wa shule ya sekondari ukiwa kuna vitanda vingi vyenye sehemu mbili za kulala ya juu na ya chini, vimetandikwa vizuri kwa mashuka yenye rangi ya pinki na baadaye wakitoka madarasani watakuja kujipumzisha na kulala baadae.

Ndani ya chumba cha ofisi ya mwalimu; ameketi kwenye kiti chake na meza ya mbao, huku nyuma yake kukiwa na picha tofautitofauti zinazoelezea namna bora za kuwalea wanafunzi.

Samani mbalimbali katika chumba cha darasa kwenye shule ya sekondari, ambazo zimetengenezwa vizuri na kuchongwa katika ustadi na ubora wa hali ya juu kwa kutumia malighafi za mbao; tayari kwa ajili ya wanafunzi: kuingia, kuzikalia, na kuendelea na masomo.

Kutokana na uoto wa asili unaopendwa na kila binadamu kama vile miti, inayotupatia afya bora na hali ya hewa iliyo nzuri, pia athari zake ambazo ni hasi ni pale ambapo zinapukutisha majani mengi yaliyokauka na kufanya mazingira kama ya shule hii ya sekondari kuonekana ya uchafu.

Muonekano wa nje katika shule hii, ambapo sweta zinazowakinga wanafunzi na baridi kali, zimefuliwa vizuri na kuanikwa juu ya kamba, huku mazingira yakiwa na uoto wa asili wa majani yanayokauka kutokana na ukosefu wa mvua.

Muonekano wa nje wa majengo ya shule ya sekondari, ukiwa na utulivu wa hali ya juu, huku masweta yenye rangi ya bluu ambayo ni sare za wanafunzi yakiwa yameanikwa kwenye jua, ili yaweze kukauka.

Mmoja wa wakufunzi hasa wa masomo ya utabibu, amesimama mbele ya watendaji wa serikali, waliokuja kutembelea na kufanya ukaguzi ili kuwapa elimu na maarifa mengi ya namna ya kutenda kazi na kupata matokeo makubwa.

Wanaume wawili wanaotokea wizara ya elimu wapo nje ya chumba cha mitihani ya kidato cha nne, wakifunga ambayo tayari imefanyika kuhakikisha inasafirishwa vizuri na kufika eneo husika kwa usalama.

Wakaguzi mbalimbali ambao wanatokea wizara ya elimu wanatembea shule moja baada ya nyingine za sekondari, ili kujionea wingi wa wanafunzi wingi wa walimu pamoja na matokeo yanayaopatikana hasa kwenye mitihani ya kumaliza muhula.

Mwalimu ambaye amebobea na kusoma kwa muda mrefu masomo yote yanayohusiana na sayansi, na yupo kwenye chumba cha maabara katika shule ya sekondari, akiendelea kufanya majaribio kwa kutumia kemikali tofautitofauti.

Chumba cha kisasa ambacho kimejengwa na kupigwa rangi vizuri isiyong'aa sana kwenye ukuta, vifaa mbalimbali tayari vimeingizwa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari kuendelea na masomo yao.

Shule ya sekondari ambayo ina vyumba vingi vya madarasa huku kukiwa na mabenchi nje ya kupumzikia wanafunzi wakati, ambapo wametoka kwenye mapumziko ya asubuhi au mchana wakati wa chakula mazingira yakiwa yana majani mengi makavu yaliyo puputika toka kwenye miti.

Majengo ya kisasa yaliyosanifiwa, yaliyojengwa vizuri na kwa mtindo ambao unavutia, yamewekwa tayari kwaajili ya wanafunzi wote ambao wanaenda kusoma shule ambazo ni binafsi kwa elimu ya kidato cha kwanza mpaka cha nne.

Mradi wa kisasa wa kutengeneza shule tofautitofauti za serikali, za msingi na sekondari kwa muundo na mtindo wa kisasa unaendelea, na tayari madarasa yamewekwa vifaa mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi.

Wasimamizi wawili wa kiume wa mitihani ya kidato cha nne, wakitazama kwa makini kitu ambacho wamekikuta katikati ya mitihani hiyo, kabla ya kuanza safari ya kuisafirisha na kupeleka wizarani.

Mazingira mazuri, nje ya majengo ya shule ya msingi; yakiwa ni masafi yamezingirwa na uoto wa asili, kama vile: ukoka, maua na miti, huku anga nalo likiwa ni safi; likiwa na rangi ya bluu pamoja na nyeupe.

Ndani ya maktaba ya vitabu ,katika shule ya sekondari yameingizwa matoleo mapya mengi kutokana na mabadiliko mengi yaliyofanyika kwenye mtaala wa elimu hivi karibuni.

Taa muda wa usiku katika chumba cha kulala wasichana wa shule ya imewashwa na muonekano wa mazingira ni wa usafi unaomvutia kila ambaye anatazama.

Katika chumba cha maabara ndani ya shule ya sekondari, mkufunzi ambaye amesomea masomo yake nje ya nchi, anazipima kemikali za aina tofauti tofauti, ili kujiridhisha yupo tayari kuwafundisha wanafunzi wa kidato cha nne.

Wasichana wawili ambao wametoka kwenye historia ya familia ambazo zinapenda kusoma vitabu mara kwa mara, nao wamefika shuleni ambapo wanalala hukuhuko wanaingia kwenye maktaba ili kuendeleza utamaduni huo, na kujipatia vitabu ambavyo ni matoleo mapya.

Chumba cha kisasa cha darasa katika shule ya sekondari, kimetengenezwa vizuri na kupigwa rangi isiyong'aa, na tayari samani zimeingizwa ambazo pia ni za mtindo wa kisasa, tayari kutumika na wanafunzi.

Wanafunzi wakike wameketi darasani kwenye madawati na meza zilizosanifiwa, kutengenezwa, na kuchongwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao pamoja na chuma.

Ndani ya chumba binafsi kwa ajili ya wanafunzi wanaolala shuleni wa kike, ikiwa ni cha kisasa mazingira ni masafi na samani za ndani ya kiungo mapazia na vitanda vikawa ni vya kisasa hivyo kuwapa wote wanaolala hapa utulivu wa kutosha.

Wasichana ambao wanapenda kujisomea vitabu tofautitofauti na kujiongezea uelewa na maarifa tele, wameingia ndani ya maktaba ya shule yao ili kutafuta vile ambavyo ni vya kisasa na ni vipya, matoleo ambayo yatawasaidia kwenye maisha yao ya shule na ya baadaye.

Kutokea wizara ya elimu, waziri ameagiza wale ambao ni waalimu na wafanyakazi wa shule za sekondari, waweze kupatiwa zawadi na vyeti maalumu, kwa ushiriki wao, nidhamu na bidii ya kazi.

Taasisi binafsi ambazo wamekuwa wakimiliki shule mbalimbali ikiwa ni pamoja na za sekondari na msingi wamejenga majengo bora na ya kisasa, hivyo kuwapa changamoto wale wote wanaohusika na serikali kuweza kuongeza bajeti na kuhakikisha nao shule zao zinaboreshwa.

Kutokana na kuwa na wasomi wengi siku hizi ambao wanamuamuko wa kuandika vitabu mbalimbali, maktaba za shule za sekondari zimejaa na wanafunzi sasa wana machaguo mengi ya kutafta na kujisomea vile ambavyo ni matoleo mapya.

Mmoja wa walimu wa shule ya sekondari akiwaelezea wakaguzi jambo waliotoka serikalini, wakati ambapo wameitembelea shule ili kuikagua na kupeleka ripoti ambayo inahitajika na watu husika.

Nje ya mazingira ya shule ya sekondari, ambapo walimu wawili ambao wanafundisha masomo yanayofanana. Wanabadilishana madaftari pamoja na vitabu mbalimbali ili kuweza kuwasaidia zaidi wanafunzi wao na kufaulu vizuri.

Chumba cha kulala cha wanafunzi wa kike kikiwa na rangi nzuri ya zambarau kwenye ukuta, mapazia ya kisasa yaliyowekwa madirishani, huku kukiwa kusafi na vitanda vimetandikwa vizuri kwa ajili ya kuja jioni baada ya masomo na kujipumzisha.

Mazingira ya nje ya shule nzuri ya sekondari na ya kisasa ambayo imejengwa kwa ufadhili wa fedha nyingi zilizotoka nje ya nchi, na sasa ipo tayari kwa ajili ya wanafunzi wote ambao wanatamani kujifunza na kufaulu vizuri.

Ndani ya chumba cha kulala cha wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari, rangi ya pinki kwenye mashuka ndiyo iliyotandikwa kitandani, ambayo kwa kawaida inasemekana ndiyo ya kike ambayo inawafanya wavutie zaidi na kupendeza.

Mazingira ya nje katika shule ya sekondari iliyoko mbali na mjini, ambapo wanafunzi wengi wanaosoma wanalala hapo hapo ili kuwa na utulivu kutokana na kuwa na umbali mrefu wa kutembea kabla ya kufika nyumbani kila siku jioni na kurejea asubuhi.

Vijana wa kike na wa kiume ambao wameelimika vya kutosha, juu ya madhara ya kukaa kwenye mkusanyiko wa watu wengi bila kuvaa barakoa, na sasa wamevunja sheria hiyo na kanuni na kujiweka hadharani, na kuhatarisha afya zao kwa wadudu wanaosafiri kwa njia ya hewa.

Wakati wa mwisho wa wiki wanafunzi wamekaa nje wakijipumzisha, wanaendelea kujadiliana na kufanya tafiti mbalimbali mtandaoni ili kujiimarisha na kuweka mambo yote yawe sawa kabla ya kurejea darasani wiki inayofuata.

Mwanaume mtu mzima ambaye ni mkufunzi kwa miaka mingi, akifanya kazi hii anayoipenda na bado anaendelea kuhakikisha anaambukiza maarifa mengi aliyonayo, aliyoyapata kwenye maeneo mbalimbali aliyotembelea duniani na vijana hawa waweze kuleta chachu na mabadiliko makubwa.

Kwa kutumia mtindo wa kisasa wa kufundishia wanafunzi, mkufunzi ambaye amesoma na kuelewa zaidi ameweka televisheni tofauti tofauti mbele ya darasa, ili kuhakikisha wote waliohudhuria hili somo wanaelewa na kuweza kufaulu vizuri kwenye mitihani.

Chumba ambacho ni cha darasa, chenye madirisha mawili yanayoruhusu mwanga upite na kuingia ndani, ili iwe rahisi kwa wanafunzi kutazama na kuona vizuri bila kupata matatizo yeyote ya macho, kutokana na taa ambazo hazina mwanga wa kutosha.

Elimu ya vyuo vikuu, waliokusanyika kutoka jamii mbalimbali za ndani na nje ya nchi, wanaendelea na masomo yao ya kila siku, ili kujihakikishia wanapata maisha yaliyo bora kwa kufaulu vizuri.

Chumba cha darasa katika chuo kikuu kilichojengwa vizuri na kupakwa rangi zinazovutia. Wanafunzi ni wachache waliofika kutokana na kuwa na muamko mdogo katika jamii mbalimbali hasa za wafugaji.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wameketi darasani kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao. Ili kuhakikisha wanapata maarifa yote yatakayowasaidia hata pale watakapokuwa wamemaliza.

Jengo kubwa la darasa kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo vikuu limejengwa katika ubora mzuri na kufungwa taa za aina tofauti tofauti, ambazo mwanga wake ni hafifu na ulio rafiki kwa macho ya wale wote ambao wanautumia.

Ndani ya chumba cha kulala cha mabinti wa chuoni, kimetandikwa vitanda vizuri na kando yametundikwa makoti na nguo nyingine kwa utaratibu, na kukifanya chumba kuwa na mpangilio mzuri unaoendana na wa kibinti.

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu akiwa darasani anaendelea kuwapa watoto wake ambao ni wanafunzi maarifa kwa kutumia picha zilizoko mbele yao ili kuhakikisha wanaelewa zaidi.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameingia sehemu ambapo wanatoa huduma ya kutumia kompyuta pamoja na mtandao, ili kuweza kuendelea kujifunza na kufanya tafiti mbalimbali.

Ndani ya darasa la elimu ya vyuo vikuu lililojengwa kwa ubora, na ustadi na ukisasa zaidi, huku samani nazo zikiwa zimechongwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao, na ziko tayari kwa ajili ya wanafunzi wote wa ndani na nje ya nchi.

Wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani, huku mwalimu akiwafundisha kwa kutumia ubao wa kisasa ambao unaandikwa kwa kutumia kalamu ya makapeni, ili kuhakikisha wote wanaona na kufundishika kwa haraka.

Kundi kubwa la wanafunzi wakike na wa kiume waliotoka jamii tofuti tofauti ikiwa ni pamoja na nje ya chi, wameketi darasani kwa umakini na utulivu, wanaendelea kumskiliza mkufunzi, aliesimama mbele yao.

Chumba kikubwa cha kisasa kinachowekewa viti kwa mtindo wa duara, wamejaa wanafunzi wengi wakiendelea na masomo yao ya kila siku ya vyuo vikuu na mkufunzi ambaye amesimama mbele yao kwa ujasiri akiwafundisha.

Watu wazima wanaume kwa wanawake, wamejaa ndani ya chumba cha darasa ambacho ni kidogo, wanaendelea kupokea maarifa tofautitofauti kwa mwalimu; ambaye amesimama mbele yao, akifanya kazi hii kwa miaka mingi na kujipatia uzoefu.

Kutokana na kuwa na wimbi kubwa la vijana wanaoingia kwenye vyuo vya ufundi na kujifunza hasa fani ya kutengeneza samani mbalimbali, kumekuwa na ushindani mkubwa wa ajira nyingi zinazotengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao kama vile madawati na viti katika chumba hiki cha darasa.

Wanafunzi wa kike wa elimu ya vyuo vikuu, mwisho wa wiki wakiwa hawaendi darasani kutokana na tabia njema walizofunzwa na wazazi wao na hofu ya mungu. Hawajaenda nje na kufanya vitendo visivyofaa, ila wamebaki kwenye chumba chao cha kulala na kuzitumia simu janja kutafuta maarifa zaidi.

Muonekano mzuri wa darasa, usafi na mandhari inayovutia, ndicho kinachowafanya wanafunzi wengi kutoka ndani na nje ya nchi, kuja kwenye chuo chetu hiki na kuendeleza masomo yao.

Mwanamke msomi ameketi ofisini kwake, huku amevalia mavazi ambayo ni rasmi kwa ajili ya maeneo mbalimbali ya muhimu, ana tabasamu zuri usoni kwake; siku ambayo anaendelea na kazi zake za kila siku katika chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani, huku wasichana wakiwa na mitindo tofautitofauti ya nywele kichwani, wameketi kwa utulivu wakati wanamsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao akiwapatia maarifa yatakayowasaidia, hata kwenye maisha ya baadaye.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu siku ambayo wanafanya mahafali yao ya siku ya mwisho, wamevalia mavazi ya majoho wanacheka na kuruka kwa furaha huku wakizirusha juu kofia zao.

Moja ya chumba cha darasa katika chuo kikuu, kimewekewa madirisha mengi yanayoingiza mwanga wa kutosha, ili kuhakikisha wanafunzi wote ambao ni wa kike na wakiume walio watu wazima, wanapata maarifa wakiwa kwenye utulivu.

Mwanamke msomi anayejiamini, na anajituma kwa bidii kwenye kazi yake ya kufundishia, amesimama mbele ya wanafunzi wachache, akihakikisha anawaambukiza maarifa mengi na ya kina aliyonayo, ili na wao waende kubadilisha mtazamo wa wananchi wa maeneo wanapoishi.

Vijana wa kike kwa wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wameketi nje wakiendelea kujadiliana na kupeana mawazo ya namna ya kujiajiri ili kuepuka kukaa mtaani mda mrefu kwa kutafuta ajira.

Kundi la mabinti wadogo, ambao wanafundishwa namna bora ya kujitunza, wakati ambapo wameingia kwenye usichana, kwa kutumia vifaa tofautitofauti, ambavyo mwalimu ameviweka mbele yao.

Msimu wa mitihani kwa wanafunzi wa vyuoni wameketi kwa utulivu wa hali ya juu, huku wakihakikisha ya kwamba hatima zao haziishii njiani kwa kufanya vibaya kwenye mitihani na kufeli.

Mtaalamu wa kusanifu majengo ya kisasa, chumba maalumu kwa ajili ya darasa la wanafunzi wa elimu ya juu limetengenezwa vizuri na kufungwa taa ambazo ndizo zinazoongeza uzuri na mandhari ya kuvutia ya darasa hilo.

Wakiwa katika umakini mkubwa vijana ambao wametoka maeneo mbalimbali na kuja mjini, ili kumalizia masomo yao ya mwisho katika vyuo vikuu na baadaye kurejea vijijini walipotoka na kuanza kufanya maendeleo ya kwa kuwakwamua wao wale wote walioko nyuma yao kiuchumi.

Kumekuwepo na mwamko mkubwa wa vijana kuweza kwenda shule na kusoma kwa bidii na sasa chuo hiki kikuu kimejaa kutokana na vile, ambavyo wanandoto nyingi kubwa za kuleta mabadiliko, ambayo ni chanya hasa kwenye jamii walipotoka.

Vijana wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani huku wakiendelea kumuuliza maswala mbalimbali mkufunzi ambaye amesimama mbele yao, ikiwa ni namna gani wanaweza kujikwamua na umaskini bila kutegemea ajira peke yake.

Vijana ambao wametokea kwenye mitaa mbalimbali, wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa, ambapo baada ya mafunzo ya vyuo vikuu kuwafundishwa na kuondoka, sasa unajadiliana mambo mbalimbali ikiwa namna ya kujiajiri baada ya kumaliza masomo yao.

Wasichana ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, siku ya leo ambayo wamepumzika mwisho wa wiki hawajatoka kwenda kufanya mambo yasiyofaa ila wamejipumzisha ndani ya vyumba vya kulala kujiandaa kwa ajili ya kuendelea na masomo yao wiki inayoanza.

Wanafunzi wawili wa elimu ya chuo kikuu, wameingia eneo ambalo wanatoa huduma ya mtandaoni kwa kutumia kompyuta, ili waweze kufanya tafiti tofautitofauti ambazo wameagizwa kuzifanya na kuzipeleka chuoni kumkabidhi mwalimu.

Ndani ya chumba cha darasa katika wanafunzi wengi ambao wanaendelea na masomo yao ya vyuo vikuu, wameketi kwa utilivuu wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, ili kuhakikisha ya kwamba wanafaulu na kurejea kwenye familia walizotoka na jamii zao na kuwasaidia.

Siku ya mahafari ya wanafunzi wa chuo kikuu wakicheza, kufurahia na kurusha kofia zao juu wakajiandaa na majukumu mazito yanayowasubiria kwenye jamii zao ikiwa ni pamoja na kubadilisha mitazamo ambayo ni hasi wa vijana wenzao ambao hawajasoma.

Wakati wanafunzi wanaohitimu elimu ya vyuo vikuu wanasherehekea na kuruka na kuzirusha kofia zao juu, watu wengine mtaani wanawatazama na kuwahurumia kutokana na vile ambavyo ni ngumu kuipata ajira na kujikimu kimaisha.

Mwanaume msomi ambaye ni mkufunzi wa vyuo vikuu, amesimama mbele ya wanafunzi waliokaa kwenye madawati na meza zilizosanifiwa vizuri na kuchongwa kwa mbao, wakiendelea kumsikiliza na kupata maarifa.

Mwanamke msomi ambaye amepata masomo yake nje ya nchi, na sasa amerejea ili kuhakikisha yale yote aliyojifunza, anayawekeza kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, ili kwa pamoja walete mabadiliko katika jamii na sekta ya elimu.

Ndani ya darasa la elimu ya vyuo vikuu, wanafunzi wengi waliojaa ni wa kike , ikiashiria kuna muamko mkubwa wa jamii mbalimbali ambazo zilikuwa na mtazamo hasi juu ya kuwasomesha watoto wa kike na sasa wanaenda shule kwa wingi.

Eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya huduma ya kompyuta na kuingia mtandaoni, wamekaa vijana wawili ambao ni wanafuzi wa elimu ya vyuo vikuu ili kuweza kuzitumia na kufanya utafiti mbalimbali ambazo ni kazi walizopatiwa.

Kutokana na mafunzo mengi ambayo yamepatiwa jamii ya watu tofauti tofauti kutoka serikalini sasa elimu imemfikia kila mmoja na imeonekana ni fursa na ni nidhamu kuvaa barakoa zinazokinga na magonjwa mbalimbali yanayoambukizwa kwa njia ya hewa.

Ndani ya chumba cha darasa katika chuo kikuu ambacho wameketi wanafunzi wa kiume kwa wa kike kutoka jamii tofautitofauti, kukiwa kuna mwangaza hafifu ambao unawasezesha kukaa kwa utulivu na kusoma kwa bidii.

Ndani ya chumba kikubwa wamejaa wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu, wakiwa hawajavalia barakoa za kujikinga na magonjwa wakati wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Chumba cha darasa cha kisasa ambacho kimetumika gharama kubwa kukitengeneza na kuwekea urembo mbalimbali wa taa na vioo, na sasa wanafunzi wameketi wanaendelea na masomo yao.

Wanafunzi ambao ni wa elimu ya vyuo vikuu wengi wao wametoka kwenye familia duni hasa za wafugaji na wakulima; wameshindwa kununua kompyuta mpakato za kufanyia tafiti mbalimbali, hivyo wamesimama na kuitumia ya mwenzao na hatimaye kujipatia maarifa ambayo yanahitajika.

Vijana mbalimbali ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu baada ya kumaliza masomo yao na mkufunzi kuondoka, wanajadiliana na kupeana mawazo tofauti tofauti yatakayosaidia wakirejea mtaani kuanzisha biashara na kuwa wajasiriamali wadogo wadogo bila kusubiria ajira ambazo hazipatikani kwa urahisi.

Mkufunzi ambaye amejikita kwenye kufundisha wanafunzi wa vyuo vikuu, kazi aliyoifanya kwa miaka mingi na kumpatia uzoefu na umaarufu mkubwa, bado naendelea kuifanya kwa bidii hasa wa kutumia ishara za mikono yake.

Wanafunzi tofautitofauti, katika shule ya elimu ya vyuo vikuu, wanatumia kompyuta mpakato, ili waweze kujifunza na kufanya tafiti za mambo mbalimbali.

Vijana wa kiume na wa kike ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu wakitokea jamii tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na za wafugaji na wakulima, wamekusanyika kwa pamoja wakijadiliana ili kuelewa ni namna gani wanaweza kujiingiza kwenye biashara na kuzitoa familia zao kwenye umasikini.

Mwalimu wa shule ya msingi eneo la kijijini, ambaye anaipenda kazi yake na anaifanya kwa bidii, amewahi asubuhi na mapema na tayari ameandika ubaoni kwa kutumia chaki nyeupe, umejaa na sasa anawaelekeza na kuwafafanulia wanafunzi.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wasomi waliopita meneo mbalimbali ya shule, na sasa wapo chuo kikuu wakikaribia kuhitimu na elimu hiyo imewasaidia kuvaa barakoa na kujikinga na magonjwa yanayoambukiza kwa njia ya hewa.

Wanafunzi wa chuo baada ya masomo, ya wiki nzima sasa ni mwisho wa wiki. Wamekaa eneo la nje wakisimuliana mambo mbalimbali, Huku wakijaribu kutumia simu zao janja kuwasiliana na jamaa, ndugu na marafiki.

Wanafunzi ambao wanasoma masomo ya elimu ya juu wameketi darasani na huku mkufunzi wao akipita kwenye dawati moja baada ya lingine, ili kukagua kazi amabazo amewapatia na kuwapima wote na kutambua ni yupi ambaye anaendelea vizuri.

Chumba ambacho kimejengwa vizuri kwa ubora na ustadi wa kisasa, taa nyingi zimefungwa kwenye paa ili kuhakikisha kuna mwanga wa kutosha na usio mkali sana, kuwasaidia wanafunzi hao wa chuo kikuu kuweza kuendelea na masomo yao.

Saluni ya kisasa kwa ajili ya unyoaji wa nywele hasa kwa wanaume, wanaendelea kufanya kazi mabinti ambao wamejikita kwenye fani hii kwa kuingia chuoni na kusoma na sasa wanapata wateja wengi na kujipatia kipato.

Wanafunzi ambao wameketi darasani wote kwa pamoja na mkufunzi wao wamevaa barakoa, zinazowasaidia kwa kinga na magonjwa mbalimbali hasa yanayoambukiza kwa njia ya hewa.

Elimu sasa hivi imeanza kupendwa na kuchukuliwa kwa umakini, ambapo wanafunzi wanaofika elimu ya vyuo vikuu wamekuwa wengi, na wazazi wanajivunia unakuwa na ufaulu mkubwa kwa watoto wao.

Vijana wa kiume na wa kike ambao wanatoka mataifa tofauti tofauti wamejumuika kwa pamoja ndani ya darasa, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao akiwafundisha na kuwapatia maarifa.

Msanifu wa majengo ambaye ni wa kisasa, ametengeneza chumba cha darasa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu, kuta zimepigwa rangi ambayo ni hafifu haing'ai sana, huku taa mbalimbali zilizofungwa kwenye paa zikiongeza uzuri na mandhari ambayo inavutia.

Vijana ambao wamehitimu masomo yao ya vyuo vikuu, wameitana kwa pamoja na kukusanyika, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali ambayo wanaweza kuishauri serikali ikayafanya ili kuboresha maisha ya vijana wengi, hasa waliopo vijijini.

Samani mbalimbali za kisasa, zinazotengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao, zimekua maarufu na zikitumika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kwenye madarasa ya vyuo vikuu, mahotelini na hadi ofisini.

Watu wengi wamekusanyika kwenye chumba kimoja cha darasa la wanafunzi wa vyuo vikuu, jambo ambalo halishauriwi na wataalamu wa afya endapo wote hawajavaa barakoa zinazowakinga na magonjwa mbalimbali yanayoambukizwa kwa njia ya hewa.

Ndani ya chumba cha mitihani katika chuo kikuu, wanafunzi wamewekewa madawati mbalimbali ili kuhakikisha hakuna anayemuibia mwenzake majibu, na ufaulu uwe wa haki.

Mwanaume aliyejasiri na mwenye misimamo mingi amesimama mbele ya kundi kubwa la watu wanawake kwa wanaume, akiendelea kuwafundisha na kuwapatia maarifa ambayo si tu yatawasaidia kwenye mitihani yao ya mwisho ya chuo kikuu, lakini mpaka kwenye maisha yao ya baada ya kuhitimu.

Vijana wakike ambao wamelelewa kwenye maadili mema na mazuri, baada ya masomo yao ya jioni hawajaenda kujirusha kwenye maeneo mbalimbali ya starehe ila wamejumuika kwa pamoja wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali ambayo wamekuwa wakifundishwa.

Samani mbalimbali ambazo zimechongwa na kutengenezwa kwa ubora na ustadi wa hali ya juu kwa fundi ambaye ndio ametoka kumaliza mafunzo yake, na sasa zinatumika kwenye vyumba vya madarasa shule ambazo zinahitaji samani hizi.

Vijana wa kiume na wa kike wameweka umakini wao wote kwenye kile ambacho mwalimu anaiandika ubaoni, wanaendelea kunakili ili waweze kujifunza baadaye usiku na kufanya vizuri kwenye mitihani ya mwisho.

Shule ya msingi ambayo ipo kijijini, madawati yakiwachakavu na wanafunzi wamefika wakiwa wachache, kutokana na umbali mrefu wanaotembea kwa miguu, huku wakihofiwa kupata tatizo njiani pale ambapo wanapita njia ambazo zina misitu minene.

Wanafunzi wamekaa eneo la nje kando ya ardhi ambayo ina uoto wa asili wa aina tofautitofauti kama vile majani mengi yanayotambaa, miti mifupi kwa mirefu inayowapa hali ya hewa iliyo safi.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wamejaa ndani ya chumba cha dasara, wakiwa hawajaa barakoa na ni haratari kwa msongamano walionao kupata magonjwa mbalimbali yanayosafiri kwa njia ya hewa.

Wakati wa mwisho wa wiki ndani ya chumba cha kulala wasichana wa elimu ya vyuo vikuu, hawajataka kwenda na kujirusha maeneo mbalimbali ya starehe kutokana na vile ambavyo wapo umakini na masomo yao na wanajiheshimu ila wamebaki chumbani wakitumia simu janja na kufanya utafiti mbalimbali mtandao.

Mabinti tofautitofauti wameketi ndani ya chumba cha darasa cha utabibu, ambapo daktari aliyesimama mbele yao anaendelea kuwapa maarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na namna bora ya kuwasiliana na mgonjwa.

Kutokana na uhitaji mkubwa wa samani zinazotengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao. Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao ndo wametoka kuhitimu, wameajiriwa chuoni hapo ili kutengeneza na kuuzwa kwa wingi.

Vijana mbalimbali wa kiume; ambao wamekataa kukaa mtaani na kuwa tegemezi kwa wanajamii wengine ikiwemo wazazi wao, na kwenda kwenye chuo cha ufundi ili kujipatia mafunzo mbalimbali stadi na baadaye kwenda kuajiriwa.

Kijana wa kiume, ambaye ameingia kwenye chuo cha mafunzo ya ufundi na anaendelea na masomo ya kila siku, huku akitumia kifaa kilichopo mezani kufanya mazoezi ya vitendo.

Mwalimu katika shule ya mafunzo ya ufundi, chuo ambacho kinawasaidia vijana wengi kujikwamua kimaisha akielezea jambo kwa makini kwa watu ambao walitembelea ilikuweza kuyafahamu mengi na kuwafadhili chuo hiki.

Chuo maalum ambacho kimeanzishwa rasmi kwa ajili ya vijana wote walioko mtaani wasiokuwa na uwezo wa kujilipia karo, na sasa wamefadhiliwa ili waweze kujipatia elimu na ujuzi na kutoka mitaani kufanya vitendo vya uovu na kuajiriwa rasmi

Katika chuo cha ufundi; vijana mbalimbali wanakuja kujifunza namna ya kutumia kompyuta za mezani na zile ambazo ni mpakato, ili kwenda kujiajiri zaidi kwa kuwa wanayo maarifa ya kutosha sasa.

Chumba cha darasa katika chuo cha mafunzo ya ufundi wakiwa wamekiti wanafunzi kwa umakini wa hali ya juu wakivikodolea macho vifaa na mashine zilizowekwa mezani, ili waweze kuzitengeneza huku kukiwa na madirisha mengi yanayo pitisha mwanga wa kutosha ili waone ipasavyo.

Ndani ya karakana ya chuo cha ufundi wa kutengeneza samani mbalimbali za nyumbani, ofisini, mahotelini na hata shuleni, wanafunzi wameingia kwenye mradi maalum ambao umekabidhiwa kwa MKINI wao ili kuanza kazi hiyo mara moja.

Binti ambaye ametokea kwenye jamii ya wafugaji, kwa mara ya kwanza ameingia chuoni akiwa ni muoga na hajiamini. Anaendelea kufanya mazoezi ya vitendo kupitia mashine na vifaa mbalimbali alivyopewa, ili kujihakikishia nafasi nzuri ya ufaulu.

Vijana wawili wakiume ambao bado ni wanafunzi wa shule ya msingi wamesimama mbele ya vifaa tofautitofauti ambavyo hutumika kuwafundishia wanachuo wa ufundi, ili kuweza kujifunza na wao waende wakavumbue vifaa vingine tofautitofauti.

Vijana ambao ni wanafunzi wa masuala ya vyombo vya usafiri, kwenye chuo cha mafunzo mbalimbali ya ufundi, wameingia mtaani na sasa wanafanya majaribio kwa vitendo, kwa kutumia gari chakavu ambayo imeegeshwa.

Mkufunzi wa mafunzo ya ufundi mwenye asili ya uzungu amekuja nchini, ili kusaidia vijana ambao wanasoma na kuwaongezea maarifa zaidi. Wakienda mitaani nao wakawafundishe wenzao.

Vijana ambao wamekataa kubaki mtaani na kwa kwenye makundi yanayohatarisha amani na usalama wa taifa, wameingia kwenye chuo cha ufundi na kujiandikisha ili kuanza kujifunza fani mbalimbali na baadaye kwenda kujiajiri wenyewe.

Ndani ya karakana katika chuo cha ufundi wameingia wanafunzi ambao wamekuwa wakijifunza fani ya kusanifu samani mbalimbali, na sasa wanafanya kwa vitendo ili kuweza kupimwa ikiwa wameelewa na wana ujuzi wa kutosha.

Wanafunzi wawili katika chuo cha ufundi, wamesalia nyuma baada ya wenzao kuondoka kuelekea nyumbani, ili waweze kuuliza maswali zaidi na mkufunzi wao ameridhia kuwajibu na kuwafafanulia zaidi.

Wakati mradi wa ujenzi wa barabara za mwendokasi unaendelea, wanafunzi wa chuo cha ufundi nao wamefika eneo la kazi, ili kuendelea kujifunza kwa vitendo na kupata maarifa na ujuzi zaidi.

Ndani ya darasa katika chuo cha ufundi, wanafunzi wachache wamesalia nyuma baada ya wenzao kuondoka, wakiendelea kujifunza na kuvijaribu vifaa na mashine ili kujiongezea ujuzi zaidi.

Vijana wa kiume wanaotokea jamii ya watu tofautitofauti, wamekimbia mitaa iliyojaa vurugu na makundi ya uhalifu, na kujitenga kuingia kwenye chuo cha ufundi ili kujipatia maarifa mazuri, na baadaye kurejea kwenye jamii zao na kubadilisha mitazamo ya vijana wengine.

Wanafunzi wa kike na wa kiume kwenye chuo cha ufundi, wanaojifunza sanaa mbalimbali sasa wanafanya mazoezi ya kutumia kompyuta zilizoko mezani baada ya kufundishwa na mwalimu wao.

Mwalimu wa chuo cha ufundi akiwa ametembelewa na wataalamu mbalimbali, na sasa anawaonesha moja ya kifaa ambacho kwa kawaida huwa anakitumia kuwafundishia wanafunzi wake.

Mwalimu wa vijana wa mafunzo ya ufundi, akiwa amevalia barakoa pamoja na wanafunzi wote, wakati wakianza mazoezi ya vitendo kwa kutengeneza samani mbalimbali, ambazo zinatumia malighafi za mbao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo cha ufundi wapo darasani wanaendelea na masomo yao hasa yanayohusiana na vifaa vinavyotumia umeme, na wamepewa simu katika meza zao ili kuzitengeneza na kurudi katika ubora wake.

Vijana mbalimbali, ambao wamefadhiliwa na serikali ili kuwatoa mitaani kulikojaa vurugu na tabia ambazo ni za uovu na sasa wameingia kwenye chuo cha ufundi ili kujipatia maarifa, ujuzi na baadae kupata ajira.

Mkufunzi katika chuo cha ufundi akiwa na umakini wa hali ya juu, anatembea huku na kule kwenye chumba cha mtihani wa vitendo kwa wanafunzi wake, ili kuhakikisha wote wanafanya na hakuna anayeibia majibu.

Ndani ya chuo cha mafunzo ya ufundi serikali imewafadhili vijana ambao wazazi wao wamefariki na waona mtu wa kusaidia na kuja na kulipiwa karo pamoja na malazi ili kujipatia mafunzo ambayo yatawapatia ajira.

Vijana wakike na wakiume katika chuo cha ufundi wanafanya mazoezi ya vitendo kwa kuchomelea chuma mbalimbali, kazi ambayo hapo awali ilizaniwa na kuaminika kuwa ni ya wanaume pekeyake.

Mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi wapya katika chuo cha ufundi, ameanza kuwaelekeza namna ya kuzitumia kompyuta ili kuhakikisha wakati ukifika wa kufanya utafiti mtandaoni wanakuwa wapo tayari.

Katika chuo cha ufundi, wamejaa vijana wa kike na wa kiume ambao wamekataa kukaa bure mtaani bila kazi, na kuamua kuja kujisajili na kuendelea kupata mafunzo ya fani tofautitofauti, ili baadaye waweze kupata ajira.

Kijana ambaye anapenda kujishughulisha na kujiongezea maarifa mara kwa mara, baada ya kuhitimu masomo yake ya udereva. Amerudi tena kwenye chuo cha ufundi ili kusomea fani nyingine na kujiongezea kipato.

Gari ambazo ni chakavu zinaletwa na kuuzwa kwa mmiliki wa chuo cha ufundi, ambaye huzitumia nyingi kuwafundishia wanafunzi wake na badae vifaa vyake huvitoa na kutengeneza magari ambayo ni mapya zaidi.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa udereva katika chuo cha ufundi, kazi ambayo ameendelea kuifanya kama bodaboda wa kusafirisha abiria kutoka sehemu moja kweda nyingine na kujipatia kipato.

Mkufunzi wa chuo cha ufundi aliyetokea nje ya nchi na kuja kuwasaidia wanafunzi ambao wanasomea fani tofautitofauti, ili kupata maarifa na ujuzi na kurudi kwenye jamii zao za wafugaji na kuwasaidia kwa kuwafundisha nao pia.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wamevalia sare zao za ovaroli za bluu, wanaendelea na masomo yao ya kila siku wote wakiwa na mipango mingi kwenye vichwa vyao ya kuhakikisha wakimaliza na hitimu wanaenda kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi katika chuo cha ufundi, ambao wametokea kwenye jamii mbalimbali ikiwa ni pamoja na zile za wakulima na wafugaji. Wamemzingira mwalimu ambaye anawafundisha jambo kwa kutumia kifaa kilichopo mezani.

Msichana ambaye ametokea vijiji visivyoruhusu wanawake kuingia kwenye vyuo vya ufundi, ameuvunja ukimya na kuamua kujiingiza na kujiandikisha na sasa anakaribia kuyamaliza masomo yake kuingia mtaani na kuanza kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wamefadhiliwa kwa hali na mali, ili kuhakikisha wanapata ujuzi na baadaye kwenda kuajiriwa ili kuwakwamua watu wengi waliopo nyuma yao; kutoka kwenye ujinga na umasikini uliojaa na kukithiri kwenye familia na jamii mbalimbali.

Vijana kutoka jamii tofautitofauti, ambao ni wanafunzi katika chuo cha ufundi, wametoka nje ili kuweza kufanya mazoezi ya yale yote waliyofundishwa kwa vitendo na mwalimu wao kuwapima na kuwapatia matokeo.

Chumba cha darasa katika chuo cha ufundi, wamewahi asubuhi na mapema wanafunzi wachache, ili waendelee kufanya marudio ya yale yote waliyofundishwa siku iliyopita, ili kujiweka kwenye nafasi nzui ya kuelewa zaidi.

Kijana wa kiume anayetokea kwenye jamii ya wafugaji wa pembezoni mwa mji, amefika kwenye chuo cha ufundi akiwa amevalia fulana, kofia na saa kwenye mkono wa kuume. Siku ambayo ni ya kwanza kuingia na kuanza masomo yake rasmi.

Baadhi ya vijana ambao ni wanafunzi katika chuo cha ufundi wameketi wanaendelea na masomo yao ya kila siku, ili kuhakikisha wanapata maarifa na ujuzi wa kutosha na kwenda kuleta mabadiliko kwenye jamii walizotoka.

Wanafunzi ambao wamewahi asubuhi na mapema kwenye chuo cha ufundi, tayari mwalimu wao aliyevalia sare ya kijani anawafundisha kwa bidii ili kuhakisha wanapata maarifa na elimu ya namba ya kuzitumia kompyuta zilizopo mbele yao.

Karakana ambayo imejaa magari chakavu mengi yaliyoegeshwa, mwanafunzi wa chuo cha ufundi wameitembelea ili kuendelea kujifunza mambo mablimbali, na baadaye kuweza kushinda kufaulu mitihani na kwenda kuajiriwa.

Vijana wa kiume na wa kike waliotoka kwenye jamii zenye tamaduni tofauti tofauti pamoja na mila zao, wameingia kwenye chuo cha ufundi wakiendelea kujipatia ujuzi wa fani ambazo wanauhakika wakirudi mtaani zitawasaidia wao na wanajamii wengine.

Vijana wakike na wakiume, ambao wametoka kwenye jamii mbalimbali hasa za vijijini na kuja kupata fursa ya elimu katika chuo cha ufundi, wanaweka bidii ya masomo, ili kuhakikisha wanafaulu vizuri na kwenda kuwasaidia wazazi wao waliobaki vijijini.

Wanafunzi wa kike na wa kiume, ambao wanasoma mafunzo ya ufundi, wamesimama wakiendelea kujadiliana na mkufunzi wao ambaye ametoka taifa la jirani mwenye asili ya kizungu; wote wakionekana wanaelewa na wenye furaha tele.

Vijana kutoka jamii tofautitofauti wamejaa kwenye chuo cha ufundi ili kuhakikisha wanapata elimu ya fani ambazo hazifanani na kurudi kwenye jamii zao, ili kuhakikisha wanawasaidia kuwafundisha na wao wote kwa pamoja wajikwamue kwenye umasikini.

Mwalimu katika chuo cha ufundi amesimama katikati ya vijana wawili ambao ni wanafunzi, akiendelea kuwafundisha namna ya kutumia kompyuta iliyopo mezani, ili waweze kuingia mtandaoni na kufanya utafiti utakao wapatia maarifa zaidi.

Vijana wachapakazi na wenye malengo makubwa, hasa ya kwenda kubadilisha jamii zao ambako kumekuwa na umaskini wa muda mrefu, wameingia kwenye chuo cha ufundi ili kujipatia maarifa yatakayowawezesha kwenda kujiajiri wenyewe baada ya kuhitimu.

Eneo la nje ambapo, mradi wa kutengenezaji wa barabara unaendelea na wanafunzi wamefika ili kujionea na kujifunza zaidi, na kuongeza maarifa ya mazoezi pamoja na mambo mengine ambayo ni muhimu kuyaelewa kwenye fani wanazozisomea.

Vijana ambao wana shauku kubwa za kufanya mambo yanayoleta tija na mabadiliko kwenye jamii wamepata nafasi na fursa nyingine ya kuingia darasani kujifunza fani tofautitofauti ambazo zitawakwamua kiuchumi.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi ambao wanajifunza maswala mbalimbali yanayohusiana na vifaa vya umeme kama vile simu na kompyuta, na wamewekewa baadhi yake ili kuweza kuvikagua na kuvitengeneza ili kujipima na kujiongezea ujuzi.

Ndani ya chumba cha darasa katika chuo cha ufundi, wameketi wanafunzi tofauti tofauti wakiendelea na masomo yao, mezani kuna vifaa mbalimbali na chupa za maji, kujipooza kiu kutokana na kazi nzito wanayoifanya.

Vijana wawili ambao wametokea jamii ya wafugaji, wameingia kwenye chuo cha ufundi na wanajituma kwa bidii. Wakati ambapo wenzao wameondoka na kuwahi nyumbani, wao wamesalia nyuma wakiendelea kufanya mazoezi ya vitendo ili kuhakikisha wanapata maarifa na ujuzi wote.

Kijana wa kiume anayetoka kwenye jamii ya wakulima wa mazao ya biashara, ameketi katika darasa kwenye chuo cha ufundi kwa umakini na utulivu ili kuhakikisha anapata ujuzi wote, kwenda kuajiriwa, kufanya kazi, kujipatia kipato, na kuwasaidia ndugu zake aliowaacha nyumbani.

Mwalimu wa chuo cha ufundi, amesimama imara na kukunja mikono yake kwa umakini, akiwatazama wanafunzi wakiendelea kufanya Shughuli zao za kimasomo. Baada ya kuwafundisha kwa kina na sasa anawatazama ili kuonana yupi ameelewa zaidi.

Vijana ambao ni wanafunzi katika chuo cha ufundi wamewekewa mezani simu ambazo zimebomolewa, ili waweze kuzikusanya tena na kuzitengeneza wakiwa wanapimwa ujuzi ambao wamefundishwa tayari.

Mwalimu katika chuo cha ufundi amesimama nyuma ya wanafunzi ambao mbele yao zimewekwa kompyuta, akiendelea kuwafundisha ili kuweza kujua namna ya kuzitumia kwa kuwa wametokea kijijini kwenye jamii za wakulima na wafugaji.

Ndani ya chuo cha ufundi wanafunzi ambao wanasomea fani ya kutengeneza vifaa mbalimbali, vilivyoharibika ambavyo ni vya umeme kama vile kompyuta na simu na sasa wamepewa ili kuweza kuvifanyia kazi na kuhakikisha vinakuwa sawa na kufanya kazi.

Kijana msomi ambaye anapambana kwa hali na mali ili kuhakikisha anawasaidia wenzake waliobaki mtaani wakifanya matendo yasiyofaa kwenye jamii, ili aweze kuwapatia elimu na maarifa ambayo ameyapata sehemu mbalimbali alizosoma ikiwa ni pamoja na chuo cha ufundi.

Vijana ambao wameingia chuoni ili kuhakikisha wanaondokana na umasikini na makundi mabaya ya mtaani yanayofanya mambo ya uovu, wanajifunza ili wapate fani tofauti ili wanaporejea mitaani wakajiajiri wenyewe.

Katika karakana inayopatikana kwenye chuo cha ufundi, wanafunzi ambao wamehitimu tayari wameajiriwa ili kutengeneza samani mbalimbali za nyumbani na ofisini, ili zitakapouzwa waweze kulipwa ujira wao.

Chuo cha ufundi ambacho kimejengwa kando ya majengo marefu ya maghorofa ambayo sasa yamekuwa tayari na yanatumika kwa ajili ya ofisi mbalimbali; ikiwa ni pamoja na hoteli za kitalii ambazo zimeanza kuajiri pia wafanyakazi.

Ndani ya chuo cha ufundi wanafunzi wengi ambao wamevalia sare za bluu za ovaroli, wako na umakini wa hali ya juu wakati wamepewa mazoezi ya vitendo kwa vifaa tofautitofauti pamoja na mashine zilizowekwa mbele yao mezani.

Msichana ambae ni mwanafunzi katika chuo cha ufundi kutokea jamii ya wafugaji, amesimama kando ya mashine ambayo anatakiwa kuitumia ili kujipima endapo ameelewa alichofundishwa.

Vijana wawili wa chuo cha ufundi, wamevalia sare zao ambazo ni za rangi ya buluu wakati wakiendelea kufanya mazoezi ya vitendo, kwa kutumia vifaa walivyovipewa ili kujipima, endapo wamepata ujuzi wa kutosha.

Vijana wa kiume na wa kike, wanaotoka jamii tofautitofauti wengine wakiwa ni wa nje ya nchi, wanaendelea na masomo yao katika chuo cha ufundi, ili waweze kupata ujuzi na kujikwamua kwenye umaskini uliokithiri ndani ya familia.

Eneo ambalo lipo kando ya barabara la maegesho ya magari ambayo ni chakavu wanafunzi wa chuo cha ufundi wametembelea ili kuweza kujionea na kujifunza zaidi kuongeza maarifa na ujuzi. Eneo ambalo lipo kando ya barabara la maegesho ya magari ambayo ni chakavu wanafunzi wa chuo cha ufundi wametembelea ili kuweza kujionea na kujifunza zaidi kuongeza maarifa na ujuzi.

Ndani ya chuo cha mafunzo ya ufundi wa fani tofautitofauti, wameketi wanafunzi wakitumia vifaa vilivyopo mezani, ili kujipima endapo wamepata ujuzi au bado wanahitaji kuendelea kufundishwa.

Kijana ambaye ni dereva wa bodaboda anayesafirisha watu pamoja na mizigo kutoka eneo moja kwenda lingine, amejiunga pia kwenye chuo cha ufundi ili kujiongezea maarifa zaidi na hatimaye ya kipato kuongezeka.